Mkulima huyu anaonekana kunyunyuzia huyu ng'ombe dawa. Anaonekana kutumia hili napsak kwa kumwosha huyu ng'ombe ili asiweze kuwa na madudu katika mwili na akuwe na urahisi wa kupeana matokeo bora.

Shamba hili la ndizi. Ndizi zimepangwa kwa utaratibu. Kila kimoja katika shimo lake na zimetolewa zile matawi zao mabaya. Ndizi hizi hizi zimebaki na rangi ya kijani na zinaonekana kupangika kwa usawa.

Mkulima huyu anamkamua huyu ng'ombe, ng'ombe huyu ambaye amefungwa mguu ili asiweze kuwa na tatizo wakati wa kukamuliwa, mtu huyu amelieka ndoo nyeupe ili aweze kuziweka pamoja maziwa.

Shamba la mahindi. Mahindi hizi ambazo zilipandwa na zimekuwa bado ni ndogo ziko zimefika kupaliliwa. Ziko na rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwa utaratibu wa urahisi wa kupaliliwa.

Mama huyu anaonekana kulitoa ganda kwenye ndizi zake. Hii ni kwa minajili ya kuenda kuzipika, ili aweze kupata mlo ya siku. Ndizi ya kukua hutolewa maganda kisha baadae kupikwa.

Ndizi hii ndogoo ambayo ndio inaendelea kukua, haijakua tayari kwa kukatwa kupelekwa manyumbani. Ndizi hii ya rangi ya kijani kibichi kinaonekana kukuwa ndio kuzaliwa hivi makaribuni na iko mashambani.

Soko la ndizi. Ndizi za kuiva zimepangwa kwa utaratibu. Vilevile chini yao ipo vitunguu na hata vile nyanya. Mnunuzi akija anakua na urahisi ya kuchagua analoitaka.

Ndizi ya kuiva. Ndizi hii imeiva kwa pande ya juu na chini. Vilevile kwa katikati haijaiva, hii ni kwa sababu labda ilitolewa kwa shamba kama iko hivi. Ndizi ya katikati ina rangi ya kijani kibichi.

Soko la ndizi, ndizi hizi za rangi ya kijani kibichi, zimepangwa kwa minajili ya kuuzwa, mama huyo anaonekana kuipanga kwa utaratibu, ili mnunuzi akija, aweze kuinunua kwa urahisi.

Ng'ombe hao wamefugwa kwa mnajili yakutoa maziwa kila mmoja wao ana tegi kwenye maskio inayo onyesha jina yake na hata umri wake.

Mama huyo ambaye ni mkulima wa ng'ombe, anaonekana kuziosha hizi ng'ombe ili ziweze kuwa na afya bora. Na zisiweze kuchafuka kwa urahisi hili hufanyika ili ng'ombe aweze kukua akiishi maisha bora milele.

Shamba la ndizi, mkulima huyu anaonekana kushughulikia ndizi yake ambayo imekuwa na iko tayari kupelekwa nyumbani. Ndizi hizi za rangi ya kijani kibichi na vilevile mgomba umeenea kwenda upande wa juu.

Mkulima yuko katika shamba lake la mahindi. Mahindi zake zimekuwa tayari kuvunwa na zimetolewa kwa minajili ya kupelekwa manyumbani. Mahindi hizi amezitoa kwenye maganda yao na ziko tayari kupelekwa manyumbani.

Shamba la ndizi. Ndizi hizi zimepangwa kwa utaratibu. Hili shamba ni shamba ambalo ni ndizi peke yake zimepandwa, ndizi ambazo zikona rangi ya kijani kibichi. Zingine zinaonekana kuwa tayari kukatwa kupelekwa manyumbani.

Ndizi za kukulwa. Ndizi hizi za rangi ya kijani kibichi ziko tayari kwa kuwekwa kuiva ama kwa kupikwa kwa minajili ya kukulwa. Ndizi hizi hutolewa shambani ambako mkulima huziweka na kukuwa.

Ndizi ambayo bado iko shambani, ndizi hii haijakua sawasawa kwa sababu bado iko na matokeo madogo, ndizi hii inaonekana kua na afya bora na kuleta matumaini hapo mbeleni, hapo kando ndizi ya rangi ya kijani kibichi ndio matawi.

Mitungi ya kuweka maziwa. Wahudumiaji hawa wawili wanaonekana kuzipima mitungi zilizojaa maziwa. Hii ni baada ya kuzipata maziwa kutoka kwa ng'ombe. Maziwa hizi hutumika kwa minajili ya kuuzwa na kupata pesa.

Mkulima huyu anamkamua huyu ng'ombe. Ng'ombe hawa ambao wamefungiwa kwa minajili ya kutoa maziwa zimefungwa mguu ili waweze kuwa na urahisi wa kuzikamua.

Ng'ombe hawa wawili wanaonekana kupita katika sehemu yao ya muosho ili wasiweze kuwa na dudu katika mwili zao. Wakulima hufanya hivi wanapozitia dawa mwilini hizi ng'ombe ili zisiwe na shida zozote.

Mandizi haya ya rangi ya kijani kibichi ziko shambani. Ndizi hizi ambazo zimepandwa na mkulima kwa minajili ya kupata matokeo bora. Zinaonekana kukua na afya bora na kupeana matokeo ifaayo.

Mama huyu amepanga ndizi za kuiva. Amezipanga kwa minajili ya kuziuza. Mnunuzi anaonekana kuzikagua, ili aweze kupata zile za kununua. Ndizi ina faida katika mwili, ila kuwa ukikula utakuwa na madini kwa mwili.

Nyasi hizi zimepangwa kisawasawa, hii ni kwa minajili ya kuweza kupewa ng'ombe kwa enzi zinazokuja au kwa minajili ya kuuzwa. Wakulima hufuga nyasi, ili waweze kuwa na matokeo bora hapo usoni.

Ng'ombe hawa wanakamuliwa kupitia teknolojia ya kisasa. Wakulima hawa wanaonekana kutumia mashine ya kisasa kuzikamua hawa ng'ombe, ili waweze kupata matokeo bora ya maziwa.

Ng'ombe huyu anakaguliwa matiti kwa minajili ya kutibiwa. Wakulima hutumia hivi mienendo ili waweze kusaidia ng'ombe zao zisiwe na shida, wakati wanazozikamua, ili waweze kupata mazao bora.

Shamba la ndizi ,ndizi hizi zimepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kukua na matokeo bora ,shamba hili la ndizi linaonekana kukua safi , hii ni baada ya kulimwa hapa ndani na kuwekwa tayari kwa kufanyiwa kuwekwa mbolea.

Hili ni shamba la mahindi. Shamba hili la mahindi linaonekana kuvamiwa na kupe zilizokuwa kwenye hili shamba. Hii yanawezatokea kama mkuliwa hakuwekea dawa mahindi yake.

Hili ni shamba la ndizi. Wakulima hawa wanaonekana kupanga hizi ndizi kwa utaritibu kwa minajili ya kuzitoa hapa shambani. Ndizi hizi zimekatwa kutoka kwenye hizi gomba ambalo lina rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva. Hizi ni ndizi ambayo zimewekwa kwa minajili ya kulwa ama kuuzwa. Ndizi hizi ni ndizi nne.

Shamba la ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepangwa kwa utaratibu na pia ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi, Ndizi hii inaonekana kuwa tayari kukatwa kupelekwa nyumbani.

Shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kukua na maisha bora, kwa umakini ukiangalia, utaona zimewekewa maji kwenye miguu yao , kila ndizi iweze kupata. Hili shamba ni shamba kubwa la ndizi.

Hili ni shamba la mahindi, mahindi hizi zina rangi ya kijani kibichi, zimekuwa vizuri na ziko tayari zishapaliliwa na mbele pia imepandwa miti mazuri.

Mkulima huyu anaonekana kujukuwa rekodi kutoka kwa shamba lake la ndizi hili kupata takwimu zinazofaa kujua linaloendelea kwa shamba lake la ndizi. Vile vile hizi ufanyika siku mingi kwa mkulima ili aweze kupata mafanikio ama matokeo bora ilikuendeleza ujuzi wake wa ukulima.

Soko la ndizi. Ndizi hizi zimetolewa mashambani kutoka kwa mkulima, ili aweza kupata pesa za kujihifadhi kwa maisha yake ya kila siku. Hivi wakulima hupata manufaa baada ya kupanda ndizi.

Ndizi hii umeutoa matokeo bora kabisa. Ndizi huu mmoja umeutoa mgomba mrefu kabisa, ambayo mkulima huyu ataipata manufaa kutoka kwake. Ndizi hii ina rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi ambazo zina rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao zimepandwa mti, vilevile zimekua kwa umaridadi. Hili shamba la ndizi, linaonekana kutoa mavuno mazuri.

Mama huyu anaonekana kukuwa katika shamba lake, amezitoa ndizi zake ambazo zimekua tayari . Amezikata na kuzieka pamoja. Nyuma yake bado zipo ndizi ambazo zinaendelea Kua.

Ng'ombe hizi zinakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Wakulima huwa wanatumia mashine hizi, ili kukamua ng'ombe zao, ili waweze kupata urahisi wa kuzikamua. Hutumika vile vile kwa kukamau ng'ombe zilizofungwa kwa kiasi cha juu, ili kupata matokeo bora na kuelekea kupata pesa.

Mkulima huyu anaonekana kuzieka ndizi zake pamoja kwenye soko. Ukiangalia vizuri kando yake utaiona gari nyeupe. Mkulima huyu, anaonekana kuzieka ndizi pamoja, ili aweze kuziuzia mnunuzi.

Gari hili lina, ni ya matumizi ya kusambaza maziwa ya Mt Kenya. Hapa kando yuko mwanaume ambayo anazifunga hizi vichupa vikubwa na anataka kuzisafirisha maziwa na kuzipeleka sehemu tofauti tofauti.

Hii ni ndizi ,ina rangi ya kijani kibichi .Ndizi hii inaonekana kukua baada ya kutunzwa na mkulima. Ndizi hii imepandwa katika shamba la ndizi.

Mtu huyu ako kwenye maabara. Amevaa koti nyeupe, hapo mbele yake pia ana vikombe vidogovidogo vya kufanya utafiti kutoka kwenye mimea mbalimbali. Anaonekana kuzikagua kwa hali ya juu.

Huyu ng'ombe anaonekana kukamuliwa kutumia mashine za kisasa. Wakulima wengi wamerudi kwa kutumia mashine hizi, ili waweze kukuwa na urahisi wa kukamua ng'ombe zao na kupata matokeo bora ya maziwa.

Hili ni shamba la mahindi. Mtu huyo anaonekana kuishika hili mahindi ambayo limevamiwa na dudu mbaya. Mahindi hili inaonekana kukulwakulwa kwenye matawi na hili dudu.

Ndizi hili lina rangi ya kijani. Ndizi hili linaonekana kukua. Liko tayari kutolewa na kupelekwa mahali panapofaa. Hili ni shamba la ndizi, ambalo pia ukitazama hapa nyuma, utaziona zimekua vizuri.

Watu hawa wanaonekana kupima maziwa. Maziwa haya yamewekwa kwenye vichupa vikubwa vikubwa ,yanayotumiwa kusafirisha maziwa kutoka mahali pamoja hadi kwingine. Hii hufanyika baada ya ng'ombe kukamuliwa.

Mkulima huyu anaonekana kumkamua ng'ombe wake ,ameeka ndoo yenye mchirizi wa rangi ya buluu. Ng'ombe huyo anaonekana kufungwa mguu kutumia kamba ili asiweze kurusha teke.

Ndizi hii inaonekana kuwa tayari. Inaeza tolewa hapa na kupelekwa nyumbani kwa minajili ya matumizi mbalimbali. Inaweza kuuzwa ama kupikwa na mkulima huyu, ili aweze kupata manufaa mazuri.

Mtu huyu anaonekana kumwaga maziwa kwenye vifaa vyao vya kusafirishwa ili kupelekwa kwa mahala pao pa kuuza. Mtu huyu ambaye amevaa kofia ya pikipiki nyeusi vilevile akavaa jaketi nyeusi, anatumia tuktuk ya rangi nyekundu.

Mama huyu anaikamua ng'ombe yake, ng'ombe huu ambayo imefungwa kwa mguu, ng'ombe ambayo ni wa rangi nyeusi na nyeupe inakamuliwa ili mwananchi huyu apate maziwa.

Mimea midogo imepandwa kwa utaratibu. Kila moja imeekwa katika sehemu yake ambayo inaendelea kukua vizuri. Mimea hii ni mimea midogo ya ndizi ambayo ina rangi ya kijani kibichi.

Ndama hawa wa rangi wa nyeusi, mchirizi nyeupe, wanaonekana kuwa mahali ambao wamefungiwa. Ndama hizi hufugwa na wakulima, ambayo wamezifuga ng'ombe mingi sana.

Hili ni shamba la ndizi . Ndizi hizi ambazo bado ni ndizi madogo yanaonekana kupangwa kwa ustaarabu Kila moja likiwa limepangwa katika shimo lake la kupandwa. Ndizi hizi za rangi ya kibichi zinavutia.

Shamba la ndizi, mama huyu anaonekana kusimama kwenye hili shamba akizitazama ndizi zake, ndizi hizi zinaonekana kuwa zenye afya bora na zinaonekana kukua vuzuri.

Shamba hili ni la ndizi vile vile nyasi ya kijani kibichi. Linaonekana kuwa limepaliliwa kwa sehemu ingine. Kwa mbele kiasi iko ndizi ambazo zimekuwa kwa utaratibu kabisa.

Mama huyu yuko kwenye shamba lake la ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi vilevile huyu mama anaonekana kuishika hili ndizi. Mama huyu amevaa nguo nyeupe na akavaa miwani.

Msichana huyu anamkamua huyu ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa mtulivu, ili aweze kukamuliwa. Msichana huyu ambaye amevaa kofia nyekundu mchirizi nyeupe na vilevile kuvaa nguo nyeusi.